Ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, muuzaji anamuuzia mteja mfuko mkubwa wa mbolea wenye rangi nyeupe. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Ndani ya gala kubwa la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mfanyakazi anatumia gari ya kisasa kubeba mfuko mkubwa sana wenye rangi nyeupe ya mbolea unaotumika kuongeaza rutuba kwenye udongo, na kusaihidia ukuaji wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, rafu imepangwa vifungashio mbalimbali vya bidhaa hizi, zilizopangiliwa vizuri vikionesha majina na aina yake. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora za dawa za mifugo, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.

Vifungashio tofauti vyenye maandishi biofix vimepangwa vizuri dukani ikiwa ni aina ya pembejeo bora za kilimo, ambavyo ni chanzo cha viumbe hai huongeza rutuba ya udongo nakuboresha ukuaji wa mazao kama maharage, kunde, mbaazi na karanga.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

Kifungashio chenye rangi ya bluu na kijani kikiwa na picha ya kuku wakubwa na vifaranga. Ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga ya tiba ya magonjwa ya kuku, na huakisi umuhimu wa kuhudumia kuku kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio vya maboksi vyenye rangi nyeupe na kijani vikiwa na maandishi "arwam" na picha ya mifugo mbalimbali ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo; dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya nyama na uhakisi umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio mbalimbali vimepangwa vizuri, vyenye ukubwa tofauti juu ya meza ndani ya ofisi kubwa. Mahali hapa ni mahali sahihi kwa wakulima kupata pembejeo bora na dawa za mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na afya bora za mifugo yao.

Kichupa kidogo chenye rangi ya kijani na maandishi, ni mfano wa chanjo inayopatikana kwenye maduka ya kilimo na dawa, chanjo hii hutumika kwa kinga ya magonjwa na kuonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na maandishi "bravecto", ikiwa na picha ya mbwa mweupe aliyesimama. Ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pempejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya nyama na uthibitisho wa umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Duka la pembejeo na dawa za mifugo lenye jina la twiga kemiko likiwa wazi na wauzaji tayari kuhudumiwa wateja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliosambaa hadi mbali imelimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zikiwa hazijakomaa vizuri zikiwa na rangi ya kijani. Mavuno yakishakuwa tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ilikujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia kofia, ameinama akikagua zao la biashara aina la nyanya likiwa shambani, ikiwa kwenye miti iliyoshamiri yenye rangi ya kijani kibichi. Mazao haya yatakapokuwa tayari yanaweza yakavunwa nakupelekwa sokoni ili kuuzwa na kujipatia kipato.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

Ndani ya shamba, mimea ya mahindi imestawi kwa nguvu na kujaa kijani kibichi, na mahindi yapo tayari yameanza kuchipua kutoka kwenye mashuke yake, huku mkulima amesimama katikati ya shamba hili, akishika hindi iliyokomaa vizuri kwa fahari, ishara ya juhudi zake na ardhi yenye rutuba, yupo tayari kuyavuna na kuyapeleka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato.

Baada ya mavuno wa kulima wamepakia zao aina ya viazi kwenye magunia makubwa meupe na kuyafunga vizuri, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni na sehemu nyingine za mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili bora la biashara, watakalolivuna na kulipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Bustani kubwa yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali, imejaa rangi za kupendeza na kijani kibichi, mkulima ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora yanatoka kwenye shamba hili baada ya kuvuna kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Ndani ya shamba, mkulima wa jinsia ya kike amechuchumaa pembeni ya mkusanyiko wa nyanya zilizoiva baada ya kuvuna, akiwa ameshika nyingine mkononi na akizipanga vizuri. Amezungukwa na shamba lenye kijani kibichi, na anaandaa kusafirisha mazao haya kwenda kuuza sokoni ili ajipatie kipato.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

Katika shamba karoti zilizokomaa vizuri kwa rangi angavu zimemwagwa chini juu ya udongo wa shamba, ikiwa tayari kwa ajili ya kupakiwa vizuri kwenye magunia na kusafirishwa hadi sokoni ili mkulima auze na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameinama shambani, anakagua nyanya za kijani kwa tabasamu kabla na kuvunwa kusafirisha katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ambapo ataenda kuuza nyanya hizi ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia tisheti ya bluu anachambua kwa makini matunda ya kahawa kutoka mtini yenye rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni ili ajipatie kipato.

Mkulima amechuchumaa shambani mbele ya mpapai uliokomaa ukiwa na matunda mengi yaliyopangwa kwa mstari mzuri shambani. Haya ni matokeo yake ya kutunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji bora wa zao hili la biashara litakalompatia kipato pindi atakapovuna.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

Zao aina ya maparachichi yaliyokomaa, yamepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamesimama pembeni wakisubiri kupima uzito. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu, na watayasafirisha kuyapeleka katika sehemu za mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima wana chambua kwa makini zao la aina ya mahindi yaliyokauka vizuri. Wanatenganisha Yale bora kwa ajili ya soko, kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hilo la biashara tayari kwaajili ya kulisafirisha na kulipeka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima amechuchumaa kwenye shamba la mipapai iliyokomaa, ikiwa na matunda mengi yaliyopangwa kwa mstari mzuri shambani. Haya ni matokeo ya juhudi zake kulitunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili bora la biashara.

Shamaba la nyanya limeshamili kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu uku zingine zikiwa bado za kijani mavuno yatakapokuwa tayali wakulima wataandaa nyanya hizi kwaajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Mananasi yamevunwa na mkulima wa jinsia ya kiume na kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi ya bluu tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, huku shamba likiwa limestawi vizuri likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea hii.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama pembezoni mwa mti wa mwembe uliokuwa umetoa matunda yaliyo komaa, wakijadiliana kwa makini wamezungukwa na mimea mingine ndani ya shamba ikiakisi kazi ya bidii na umakini katika kilimo, yatakapokomaa maembe hayo yatachukuliwa na kusafirishwa hadi katika sehemu za mauzo ya kilimo ili kuuza kujipatia kipato.

Wakulima wanaendelea na zoezi la kupakia zao la viazi kwenye magunia makubwa makubwa, yaliyojaa zao haya tayari kwa kupeleka sokoni na kuuza ilikujipatia kipato. Mazingira huakisi shamba lililolimwa vizuri yakidhibitisha kuwa ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Katika shamba kubwa la kisasa la muundo wa ndani, zao aina ya pilipili hoho limepangwa vizuri kwenye kikapu, zimekomaa zenye rangi angavu ya kijani, zikiwa tayari kusafirishwa na kupelekwa sokoni kama zao la biashara, lenye soko la uhakika na faida kubwa.

Katika shamba lililoshamiri mimea ya kijani kibichi iliyopendeza, zao aina ya nyanya, mafunzo yanaendelea na vimepangwa vizuri kwenye vikapu vyeusi vilivyojaa matunda haya, tayri kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sehemu za mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao la viazi baada ya kuvunwa wakiviweka katika magunia huku wakiwa wameinama. Wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.

Vitunguu na matawi yake yametandazwa vizuri, juu ya ardhi ya shamba nyeusi, vikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuzwa sokoni, mandhari hii inathibitisha zao hili la biashara, likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, ikiwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Mkulima wa jinsia ya kiume akipakia zao aina ya mahindi, kwenye magunia yaliyojaa mazao haya. Tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuza na kujipatia kipato, mazingira yanaakisi shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la kibiashara linalo limwa kwa faida.

Mkulima wa jinsia ya kike amebeba beseni la rangi ya kijani ndani ya shamba lenye miti ya kahawa, iliyo aa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchambua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mikungu mikubwa ya ndizi ya rangi ya kijani iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio, na mkulima anayeratibu upangaji huo tayari kwa ajili ya kuvifunga na kuvisafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili yauzwe na kujipatia kipato.

Katika shamba mkulima amesimama katikati ya mimea ya mananasi iliyokomaa vizuri, na tayari ameanza kuvuna na kushika mananasi mawili yaliyokomaa mkononi mwake tayari kwaajili ya kusafirisha na kupeleka katika mauzo ya kilimo ilikuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa sana lililosheheni mimea ya mahindi iliyokauka na kukomaa vizuri, kundi la wakulima linaendelea na zoezi la kuvuna zao hili na kulikusanya pembeni, tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Muuzaji wa jinsia ya kike ameinama akipanga mananasi yaliyoiva vizuri chini karibu na barabara, tayari kwa kuwauzia wateja, mananasi haya ni zao la biashara iliyovunwa kutoka shambani na kuletwa sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Kundi la wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wanapakia zao aina ya mahindi kwenye magunia na kuyafunga vizuri, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kuyapeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na wajipatie kipato kwa ajili yao na familia.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimepangwa vizuri kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo kazi yao ya kilimo, wanajivunia mavuno bora yanayoenda kuwaingizia kipato baada ya kupeleka sokoni kuuza.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao aina ya viazi vitamu baada ya kuvunwa, wamevirundika pembezoni mwa barabara na watajiandaa kuvipeleka sokoni, kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.

Katika shamba kubwa sana vitunguu vimetandazwa kwa wingi na vingine tayari vimepakiwa kwenye mifuko ya rangi kwa ajili ya kusafirisha na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili wakulima hao wauze na kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora ya biashara yatakayopelekwa sokoni ili wauze na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiendelea na zoezi la kupakia bidhaa aina ya nanasi iliyokomaa vizuri kutoka kwenye shamba kubwa, kwenye matenga yenye rangi nyekundu na kuyapeleka kwenye gari ambalo husafirisha hadi katika sehemu za mauzo ya kilimo, ambapo wanategemea kuuza na kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamepanga zao aina ya pilipili hoho vizuri zilizokomaa kwenye vikapu mbalimbali vilivyojaa vizuri, vikiwa tayari kusafirishwa na kupelekwa sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa sana kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiwa wamebebea ndoo zilizojaa zao aina ya kahawa baada ya kuchambuliwa kwa makini za kijani na nyekundu zimetengenishwa kwa ajili ya soko, kazi hii ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la biashara tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima wajipatie kipato.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

Vitunguu vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi ya shamba vikikaushwa kwa wingi badala ya kuvunwa tayari wa kuuzwa sokoni, mandhari hii inathibitisha zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi.

Katika sehemu ya shamba kubwa mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri na mkulima akiwa anendelea kuyapakia kwenye gunia kwa umakini tayari kwa ajili ya kusafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili yauzwe na kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani ikiwa ni matokea ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ilikuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili la biashara kwaajili ya kujipatia kipato.

Nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu, kwa ajili ya matumizi yao binafsi au biashara.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali, iliyojaa rangi tofauti za kupendeza na kijani kibichi, mkulima anaitunza kwa uangalifu akihakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku au biashara.

Wakulima wa jinsia ya kiume watatu, wakiwa wanajaribu kulinasua gari aina ya trekta lililonasa kwenye matope. Gari hili hutumika kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kilimo. Hivyo hurahisisha kazi na kuongeza mapato kwa wakulima hao.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi vilivyovunwa vizuri na vingine kuwekwa katika mafungumafungu, katika sehemu tofauti juu ya ardhi ya shamba lenye udongo wenye rutububa, bidhaa hizi watatumia kwa ajili ya matumizi yao binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopandwa kwenye vyombo maalumu kwa nafasi ya kutosha, wakihakikisha kila mche umepata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji kijani cha miche hii michanga, kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi za wakulima katika kuzalisha mazao bora.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

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia zinazosaidia ukuaji wa mime, mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rsangi nyekundu na bluu, ikiwa imesimama pembeni ya shamba, sehemu zake zinazozunguka huukata udongo kwa kasi huku ikiacha mistari iliyonyooka kwaajili ya kupanda mashine hii ya kisasa, hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa mda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anaendesha trekta iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi ya njano, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika sehemu ya shamba; sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo wa kazi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu iko ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea lililostawi matunda mengi ya rangi nyekundu ikipita taratibu katikati yake, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu ya binadamu.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inaendelea kukata majani kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Feni zake zinazozunguka zinakata nyasi kwa juu ikiacha sehemu tambarare kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa mda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi ya njano na nyeusi, inatumika kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii hurahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Gari aina ya trekta, limefungwa mashine kubwa ya kulimia lenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika sehemu ya wazi ya shamba. Sehemu zake zinazozunguka zinakata udongo na kuacha mistari tayari kwa kupandia mazao. Mashine hii hurahisisha kazi na maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wawili wa kiume wanaendesha trekta jekundu kulima na kuandaa shamba kwa ustadi, trekta hii linasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia Katika kilimo cha kisasa. Mbele yao kuna mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi yakiakisi mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.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

Samaki wa urembo wa rangi nyeupe dhahabu na nyeusi wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa na meremeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye tanki la kioo lililo tunzwa kwa uangalifu, ufugaji huo wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wawili wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa na meremeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye maji haya wakitunzwa kwa waangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wadogo wa rangi mbalimbali zinazopendeza wanaogolea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la vioo lilitunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na nichanzo kizuri cha kipato.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri, likiwa na maji masafi yanayong’aa hadi chini. Samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu, wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa hili unaakisi ufugaji bora wa kisasa wa samaki kwa ajili ya kujipatia kipato au matumizi binafsi.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

Ndani ye tenki kubwa na la kisasa kuna samaki wa urembo wa rangi tofauti tofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka. Wanatunzwa kwa uangalifu, ufugaji wa samaki huu hutumika kama mapambo na chanzo cha kujipatia kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofautitofauti zinazovutia, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo, lililopendezeshwa na kijani kibichi. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo, na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Nje ya banda dogo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri ndani ya mifuko bidhaa hizi kama vile: maharage, dengu, mchele, ulezi na mahindi vimepangwa vizuri vikisubiri wateja wanaopita kutafuta bidhaa hizi kwa ajili ya nyumbani.

Bwana misitu wa kiume amesimama karibu na shina la mti uliokatwa, huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linathibitisha falsafa ya “kata mti panda mti,” inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya baada ya ile iliyokatwa.

Mtaalamu wa misitu aliyevalia shati la kijani amesimama huku ameshika mche mdogo mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali anayeitolea maelekezo kwa makini. Miche hii imepangwa kwa mpangilio maalumu katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti za miti ya msituni.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

Mwanamkea aliyevalia kofia nyeupe na nguo ya rangi ya bluu, amechuchumaa karibu na miche ya miti iliyokatwa huku akiwa amedshika mche mdogo mkononi. Tukio hili linathibitisha falsafa ya kata mti panda mti inayohamasisha utunzaji endelevu wa mazingira kwa kubanda miti badala yaile iliyokatwa.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

Bwana misitu akikagua miche ya miti iliyopandwa kwa makundi mbalimbali, kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni, kama sehemu ya juhudi ya kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Watu mbalimbali wakiwa wamesimama pembezoni mwa mashine ya miti iliyokatwa, huku wakiwa wamemaliza kupanda miti midogo. Tukio hili linakisi falsafa ya "Kata Mti Panda Mti", inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya ile iliyokatwa.

Msitu wenye kijani kibichi uliojaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku katikati yake kuna daraja lililotengenezwa kwa magongo ya miti, kwa ajili ya kuvukia mto mdogo. Hii inathibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpanagilio mzuri unaovutia, kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani. Wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi kabla ya kwenda kupandwa msituni au shambani.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

Ndani ya shamba la kisasa bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na mimea ya kijani iliyostawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu ambapo ndani yake mboga za kijani kibichi zimestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea hii kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa, mabomba meupe maalumu yamepangwa kwa ustadi mkubwa huku juu yake yakiwa na mashimo ambayo ndani yana mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani, juu ya vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyojazwa maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba kubwa kuna mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi mzuri, yakiwa na mashimo upande wa juu. Huku ndani yake mimea mbalimbali imestawi vizuri sana; huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Bomba maalumu zenye rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi mzuri, zingine ziikiwa na mashimo iliyo na mimea iliyostawi vizuri sana ya rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unaowezesha mimea kustawi bila udongo unaotumia virutubisho vilivyolainishwa vya maji.

Mmea wa kijani kibichi umenyanyuliwa kutoka kwenye chombo maalumu kilichopangwa kwa ustadi, ukionyesha mizizi huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachoonyesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya bustani ndogo kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa yakiwa na mashimo upande wa juu, huku machache yakiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa ndani ya maji.

Katika shamba kubwa la kisasa, mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi saanaa. Huu n mfano bora wa kilimo cha haydroponi, unao chelewesha mimea kustawi bila udogo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Ndoo maalumu yenye rangi nyeupe imefunguliwa ikionyesha mizizi ambayo juu yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Ndani ya chumba kidogo kinachotumia mwanga wa bandia kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa ustadi, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilichojaa maji huku juu yake kimefunguliwa na mizizi imetokea ikiwa na rangi nyeupe ikiakisi afya ya mmea uliopo juu. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba za rangi nyeupe zimepangwa vizuri kwa ustadi. Huku ndani yake kukiwa kuna mimea iliyochipua na kustawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyayushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa, mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu yaliyopangwa kwa ustadi, huku ndani yake kukiwa na mimea iliyostawi vizuri ya rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea na kustawi bila kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa ustadi, huku ndani yake kuna mimea ya kijani iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo upande wa juu, na ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri juu ya chombo maalumu kilichojengelewa kikiwa na mipira ya maji inayoingia ndani, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi ya bluu na nyeupe limepangwa kwa ustadi, likiwa na mashimo pande zote ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi mingine imestawi na mingine bado inachipukia, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho viliyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana juu ya chombo maalumu kilicho pitishiwa mpira unaolekea chini ya ndoo nyeupe, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi vizuri bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba la ndani la uyoga umeota vizuri na ni mweupe. Uyoga huu huchakatwa kiwandani kwa vipande vidogo vidogo, hukausha, huhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa. Ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa sana lenye mimea ya mahindi, limejaa kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri unaoakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu; mahindi haya yatakapokuwa tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani, jambo litakalodhihirisha kuwa shughuli za kilimo za kisasa zenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao haya.

Shamba kubwa la kisasa la ndani likiwa na mboga za majani zilizopandwa vizuri zikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo ukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu zinachambuliwa na wafanyakazi waliovaa nguo za kujikinga, zenye rangi ya bluu kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa na kupakiwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mboga limejaa rangi ya kijani kibichi, ikienea hadi mbali katika mandhari ya safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani; ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi, iliyotapakaa na ikienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia. Majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo: hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Mkulima akiwa na kagua ndani ya shamba kubwa la kisasa, mboga za majani zilizojaa rangi ya kijani kibichi zinazoenea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la nje na ndani ya nchi.

Kuku wenye rangi nyeupe wakiwa wamepangiliwa vizuri ndani ya mabanda makubwa, wamesimama wakiakisi afya bora hawa kuku hutumika kwa ajili ya mayai na pia hufungwa kwa ajili ya nyama, inayochakatwa vizuri kiwandani na kusafirisha maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa sana la mboga za majani lenye rangi ya kijani likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Kuku wenye afya na nguvu wakiwa na miili iliyojengeka vizuri huku katikati yao kuwepo na vyombo kwa ajili ya kula wamepangwa vizuri ndani ya banda kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuku hawa hutumika kwa ajili ya mayai na nyama ambayo huchakatwa na kusindikwa ndani ya kiwanda na kusambazwa katika sehemu mbali mbali za soko.

Shamba la ndani kubwa na la kisasa likiwa na mboga za majani zilizopandwa vizuri zikienea katika sehemu kubwa. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa, na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Katika shamba kubwa sana la ndani la uyoga ulioota vizuri. Uyoga huu huchakatwa kiwandani kuwa vipande vidogovidogo, hukaushwa, huifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataia. Ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.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

Vifaranga wengi wakiwa ndani banda kubwa safi na lenye mpangilio mzuri wakila chakula kwenye vifaa maalumu vinavyotumika kulishia vifaranga hawa. Vifaranga hawa hufugwa na baadae kuwa kuku kubwa wanaotumika kwa matumizi mbalimbali ikiwemo nyama na mayai, ambayo huchakatwa na kufungashwa vizuri kiwandani na kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Kundi kubwa la wakulima, likichambua kwa makini zao la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wanatenganisha zile zilizobora zaidi kwa ajili ya soko, kazi hii ya mikono inahakisi ubora na dhamani ya zao hili la biashara , tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwaajili ya kipato cha familia na jamii nzima.

Katika mazingira ya kilimo cha kiwandani zao aina ya pilipili hoho za kijani, zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama wakiziandaa kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, utaratibu huu wa usindikaji unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.

Shamba kubwa sana la mboga za majani,, limejaa rangi ya kijani ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, majani haya hukusanywa kwa uangalifu, na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa, na hufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa mimea ya nyanya iliyoshamiri rangi ya kijani kibichi imepangwa vizuri kwa mstari na tayari imetoa matunda yaliyokomaa kwa rangi ya kijani kibichi; matunda haya yatakapokuwa tayari yatavunwa na kusafirishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwanda zenye viwango bora vya kimataifa.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wapo ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri. Wamesimama huku wametoa vichwa juu wakiakisi afya bora. Kuku hawa hufugwa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo husindikwa na kusambazwa sokoni. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda wenye tija na usimamizi mzuri

Ndani ya kiwanda, nyanya zimepangwa vizuri juu ya mashine, huku wafanyakazi waliovalia nguo za kujikinga wakizikagua na kuzichambua kwa uangalifu. Nyanya hizi huchakatwa na kupakiwa vizuri kwenye vifungashio mbalimbali kiwandani kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Mtu akiwa anabeba vitunguu vilivyotandazwa vizuri chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa, hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirisha na kuchakatwa kiwandani, utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani ambavyo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopandwa mimea ya kijani kibichi, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi pembeni ya tuta lake.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia kwenye shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopandwa mimea ya kijani kibichi juu yake. Kila tuta likiwa na nafasi yake kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakilisha maji yanatirika kwa usahihi kwenye matuta haya.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari kwa hatua. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni yake kuna mipira ya maji iliyopitishwa ikihakikisha maji yanatiririka kwa usahihi kwenye hii mimea.

Mimea midogo imepangwa vizuri kwa mstari huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja familia na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mimea michanga imepangwa kwa mstari katika shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hili, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhufadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mkulima akiwa anahakikisha mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, katikati ya matuta ya shamba, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja, kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo, na kupunguza upotevu wa maji.

Mimea midogo ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari ndani ya shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hili. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji wa mazao hayo.

Mimea midogo iliyopangwa kwa mstari katika shamba huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hili. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kiustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta, yaliyopangwa kwa hatua kila tuta likiwa nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji na maji yakitiririka kwa usahihi mzuri.

Ndani ya shamba, mabomba ya maji yameekwa kwa mpangilio mzuri pembeni ya matuta madogo yaliopandwa mimea. Mfumo huu wa mwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mmea na kusaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Katika shamba kubwa sana la mimea ya mahindi iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mfumo wa umwagiliaji unaendelea kumwagilia maji katika mimea hii ili istawi na kukua vizuri, mfumo huu huongeza mazao na kuongeza kipato kwa wakulima.

Mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa kwa mstari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri juu ya udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu, ili kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti michache na bonde liliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa, yenye rangi ya kijani na mlima uliofunikwa na mawingu ya hapa na pale, chini ya anga la bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi tambarare huku, ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani na anga imefunikwa na mawingu kiasi taswira hii inaakisi uzuri wa ardhi na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake huku chini kuna miti michache ya kijani imetapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lenye mawingu kiasi, ikiunda mandhari tulivu na yakuvutia ya asili inayo pendeza sana

Mawe makubwa sana yaliyobebana yapo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na mlima uliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa dogo likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa ya rangi ya bluu na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari tulivu ya kuvutia yenye majani na vichaka, vilivyokauka kutokana na jua na kuwa na rangi ya kaki ,huku maghorofa yakichomoza juu ya mandhari ya asili yakiakisi mchanganyiko wa pori na mji.

Ziwa kubwa linaloakisi mwanga kutoka anga lenye kufunikwa na mawingu, likiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani yaliyokauka na mengine hayajakauka. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mlima mkubwa uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya kijani kibichi, huku bonde likiwa limekauka kutokana na ukame na anga limejaa mawingu tutafurahia na akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani huku mlima ukiwa na barafu juu ya kilele chake na anga likiwa limeshamiri kwa wingu la rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ndege weupe wakiwa wameketi kwenye ziwa kubwa, linaloakisi mwanga kutoka anga la buluu lenye mawingu kiasi. Huku pembeni pundamilia wa kila majani mabichi yaliyotandazwa vizuri juu ya ardhi kavu, hii ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa unakatiza katikati ya madhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara ya vumbi imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi. Na ardhi iliyojaa uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani kitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu, ikiunda manza alitulivu na ya kuvutia sana ya asili.

Milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka chini ya vilele vyake, huku chini yake kuna miti michache ya kijani iliyotapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu, lililopambwa na mawingu kidogo ikienda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Twiga mrefu amesimama pembeni ya miti na vichaka, akitazama kwa utulivu huku amesimama juu ya nyasi yenye mwonekano wa kijani, kwa mbali magorofa yanachomoza juu ya mandhari ya asili yakithibitisha mchanganyiko wa pori na miji.

Mto mrefu umekatiza katika ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi na tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga na pundamilia wanazunguka kwa utulivu kati ya majani ya kijani kibichi, yaliyotapakaa juu ya ardhi za tambarare, huku kuwe kuna miti mirefu na anga iliyofunikwa na mawingu. Mandhari hii ya asili inathibitisha uzuri wa mazingira ya kiafrika, yakielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Mandhari ya kuvutia iliyojaa miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika maeneo mengi nchini.

Mto mkubwa umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na wote wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa umefunikwa na mawingu, taswira hii na sisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani; huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara nzuri ngumu imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia lenye miti mingi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa kwa mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika maeneo mbalimbali nchini.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa la bluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika maeneo mbalimbali nchini.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi na rangi ya bluu taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mdogo umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na muinuko, uliofunikwa na majani yaliyo kauka huku anga likiwa limefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ng'ombe wenye afya na nguvu na miili iliyojengeka vizuri, wamesimama ndani ya banda liliotengenezwa kwa miti na kuezekwa kwa bati, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama ndani ya banda na wakitoa vichwa, wakiwa na miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inatofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora inayozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya wamesimama bandani, wakiendelea kula, wana miili, min'guvu na iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wakubwa na wenye afya wamesimama bandani wakiwa na nguvu na miili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa nyama au kazi na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama bandani wakiwa wanakula majani waliyowekewa mbele yao wana nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi; na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.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

Kanga anatembea kwa utulivu akiwa na vifaranga vyake vidogo, wote wakitafuta chakula ardhini. mazingira ni salama na yana nyasi fupi wakifugwa kwaajili ya nyama na mayai katika mazingira mengi ya kufugia.

Wafanyakazi wawili wa mifugo wakiwa ndani ya banda kubwa (wa jinsia ya kiume na kike), wakiwa wamevalia barakoa; wanakagua mifugo aina ya kuku iliyopangwa vizuri katika mabanda ya kisasa, ikiakisi afya na nguvu. Mifugo hii hutumika kwa ajili ya mayai na nyama kwa matumizi binafsi na biashara.

Aina mbalimbali za mbegu bora, zinzotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali, mbegu hizi kama viile; maharage, mtama, mahindi, ulezi na nyinginezo zinzkusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi ndani ya shamba la kisasa, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukuwa vizuri kwani imepandwa katika sehemu yake maalum, miche hii imepanda kwenye udongo mweusi na mpangilio wake una akisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa nje ya kiduka kidogo kwa mpangilio kwenye mifuko. Mbegu hizi kama vile maharage, mahindi, mtama na nyinginezo, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Mbegu mbalimbali zimepangwa vizuri zikitarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa kwenye mifuko mbalimbali. Mbegu hizi kama vile maharage, mtama, ulezi na nyinginezo. Zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi. Mpangilio huu unaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo wenye tija.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliopandwa katika sehemu maalum kila mti ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miti hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na mpangilio huu unakosa dhamira ya kupata mbegu bora kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hii juu ya kifungashio kuna alama ya kuaminika katika kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko, mbegu hizi kama vile mtama, maharage, ulezi na dengu, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa kustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukuwa vizuri miche hii imepanda kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji iliyosambazwa kwa ajili ya umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu, cheme rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yakielezea aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, zikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora , zinazotarajiwa kutumika katika shughli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko. Mbegu hizi ni kama vile maharage, mahindi, ulezi na nyinginezo zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Mbegu bora za zao aina ya mahindi zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepandwa kwa mpangilio ndani ya mifuko iliyopangwa vizuri, huku wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi hili. Linakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji nakupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi nyeupe kikiwa na picha ya kabichi iliyoiva na kukomaa vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayoeleza aina ya mbegu ikiwa ni alama ta kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo maalumu, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri; mechi hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na mpangilio wake unaashiria dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio vya mbegu vyenye rangi nyeupe na picha ya mimea iliyostawi vizuri sana yenye rangi tofauti ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio kuna vitambulisho vya majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu kimebeba rangi ya kijani, manjano na nyeupe kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio hiki kuna maandishi yaliyoandika aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani, bluu na nyeupe, kikiwa na picha ya papai lililostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kimeandikwa aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu viwili vya rangi ya kaki vya mbegu za mahindi na maharage zimepangwa vizuri juu ya rafu, muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu zilizotegemewa na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya mahindi na maharage, kwa ajili ya chakula au biashara.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mpira wa maji unaosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, ikiwa na picha ya njegere zilizokomaa vizuri, ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayoitambulisha hii mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya vifungashio hivyo vimeandikwa maandishi mbalimbali ya kutambulisha mbegu hizi. Ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi ya kijani na nyeupe vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio hivi zikiwa zimeandikwa majina tofauti ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Nje ya duka, kuna aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko. Mbegu hizi ni kama vile maharage, mtama, mahindi na zinginezo zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio cha mbegu kimoja chenye rangi ya dhahabu na kijani, kikiwa na picha ya nyanya iliyostawi vizuri sana. Ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina la mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na kusimama katika eneo la wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong’aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa wanyama na mifugo.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, inatoa nafasi ya kutosha kwa uwekezaji wa hewa kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu yamejegwa Kwa mpangilio ya unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, yakiwa na nafasi ya kutosha ya uwingizaji hewa Kwa wanyama hao na kulinda dhidi ya mvua na jua Kali.

Mabanda ya mifugo yaliotengenezwa kwa mbao ngumu yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, yakiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Nje ya banda zuri la mbao mbwa mkubwa mwenye rangi nzuri amekaa nje akiwa na afya njema na manyoya yanayo ng'aa, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama ama mifugo.

Nyoka mkubwa mwenye rangi ya dhahabu na nyeusi amelala chini kwenye ardhi huku amejizungusha, muonekano wake wa kutisha unathibitisha nguvu na ukali wa wanyama hao wa porini katika makazi yake ya asili.

Ndege wa porini mwenye miguu mirefu, manyoya meupe na uso wenye rangi nyekundu unaovutia, na kichwani ana manyoya machache yaliyosimama juu kama mapambo, amesimama juu ya nyasi akitazama mbele kwa makini. Ndege huyu huishi porini na hujulikana kwa muonekano wake wa kipekee, na tabia za kutembea ardhini badala ya kuruka mara kwa mara.